Mlolongo wa magari umeegemea kando ya nyumba nyeupe. Nyumba yenywe ina mlango mmoja na madirisha matatu, halafu kuna magari meupe, meusi , samawati. Kuna magari mengi, kuna lori moja.

Bima ya pikipiki kutoka Amana Insurance Agency Kenya Limited inatoa maelezo kuhusu aina mbili ya bima: PSV, au Boda, na Binafsi. Kwa maelezo zaidi, unaweza kuwasiliana nao kwa 011 3619635.

Mlango wa duka, rangi ya kijani kibichi na umeandikwa' MPESA' kwa herufi kubwa .Ndani kuna friji iliyojaa vinywaji na bidhaa zingine. Chini kando karibu na friji, kuna kiboksi kilichotengenezwa na mbao. Kando ya kiboksi, kuna mtungi ulowekwa ndani ya ndoo.

Viatu vingi vimepangwa kwa kibao iliyotengenezo kwa kazi hiyo. Kando na ukuta, ulio na mangishi Darling Angel Beautiful, karibu kuna mwanaume anayetembea kwenda mbele. Amevalia suruali ya samawati.

Viatu mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa kwa soko la wazi. Kuna watu mbalimbali ambao wanapita wakiviangalia. Mama mmoja mwenye sketi ya kijana anaziangalia, chini yake kuna begi, begi lenyewe linakaa limewekwa hapo kwa ajili ya kuuzwa.

Kuna mboga nyingi. Mboga zenyewe nyingi ni za kijani. Kitunguu ndio rangi tofauti. Kuna kitunguu, kuna dania, kuna sukuma, kuna makabeji lakini zote ni mboga.

Baiskeli iliyosimama mbele ya duka, kuna mabango yenye maandishi Nissan, mahali mtu mmoja ameketi kwenye sakafu. Kando kuna kibango cha Mpesa na piabkuna friji yenye Cocacola ya rangi nyekundu ndani ya duka.

Kuna gari lililobebwa la samawati, limebebwa na lori. Lori lenyewe lipo kwenye barabara, kuna maji kwenye barabara. Gari lenyewe ni gari lidogo, limebebwa na lori.

Mkono mmoja mwenye kidole gumba kilichokatwa makucha umeshika pesa, shillingi mingi elfu moja iliyoandikwa benki kuu ya Kenya. kwenye rangi nyeupe kuna mchoro wa jengo refu, jengo lenyewe ni ya rangi nyeupe.